Madaktari hawa wanamfanyia mtu upasuaji. kuna yule anayewaangalia wenzake wanavyofanya. Anonekana kuwa mkuu wao. Anawaelekeza jinsi ya kufanya oparesheni hii.

Hili ni hospitali. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa. Anaonekana kuwa hali mahututi. Daktari anamdunga sindano ili aweze kuwa sawa na kupata nafuu.

Muuguzi anampa mama mzee chanjo. Inaonekana kuwa kuna ugonjwa ambao unaenea ndio maana muuguzi anampa mama huyu chanjo yake. Wamevaa barakoa ili kujizuilia pia.

Hili ni hospitali kubwa. Kuna mgonjwa ambaye ako hali mahututi. Wauguzi wamevaa nguo ya aina fulani ya kujizuilia. Inakaa mgonjwa huyu ana ugonjwa unaoenea.

Kuna watu Kadha wa kadhaa wamevaa barakoa, wamekuja kupewa chanjo na muuguzi aliyevaa barakoa na glavu kumanisha anachochanja kinaenea ndio maana kila mtu amevaa barakoa.

Muuguzi huyu anampima mtu halijoto yake kupitia kifaamuhimu. Kunaonekana kuna ugonjwa unaoenea katika mazingira haya.

Chanjo la watu wazima linaendelea, katika mazingira haya kuna muuguzaji anayedunga chanjo mama mzee, ambaye amevaa barakoa kutuonyesha kuwa chanjo anayopewa ni la kuenea kwa hewa.

Hili ni kampeni la Beyond Zero. Limekuja katika maeneo haya ili yaweze kuendeleza umuhimu wa afya. Kuna wauguzi au wafanyi kazi wa Beyond Zero wanaojaribu kupendekeza mawaidha yao kwa watu.

Benki kuu la Cooperative kinaleta mawasiliano katika jamii hili, ili waweze kuendeleza mambo moja au nyingine ya kiafya. Gari hili linaita watu ili waweze kuwasaidia.

Kuna chanjo fulani ya watoto inayoendelea. Kuna muuguzi amesimama akiwaangalia watoto. Watoto pia wanajitayarisha kupewa chanjo. Hii ni mahali duni ambapo wanachanjo wameenda kuwapa watoto.

Watoto hawa wanafunzwa umuhimu wa afya, wanaandikisha data na wao wanasikiza wanachofundishwa. Wanapewa mawaidha kwa magonjwa kadha wa kadha.

Gari hili ni la kiafya ya kiujamii fulani ambalo linakuja, linaenda mlango hadi mlango kuelezea umuhimu wa afya au wa chanjo unaoendelea.

Hili ni kampeni ya Beyond Zero ambalo limeenda katika kijiji hili, ili lieleze kuhusu umuhimu wa matibabu au chanjo inayopeanwa wakati huu.

Hawa ni jamaa na marafiki wamekuja kwenye kampeni ya Beyond Zero. Kampeni hii inasaidia watu kiafya, kuwadunga chanjo na kuwapea madawa.

Huu ni picha wa meno. Kuna vifaa na vifaa vyake. Imeelekezwa hivyo kuonyesha kuwa daktari wa meno anafaa kupatikana mahali hapa.

Vifaa hivi ni vya daktari wa meno. Daktari huyu anatumia vifaa hivi kuangalia watu shida zao za meno kadha wa kadha. Moja ni ya kuangalia na ingine ni ya kuvuta meno iliyoharibika.

Hapa ni katika kituo cha usafishaji meno. Meno za juu tunaona ni chafu na zina rangi lakini za chini zimesuguliwa na zikawa nyeupe kushinda zile za juu.

Hivi ni vyombo muhimu vya daktari wa meno anavyotumia kutengeneza au kuangalia mgonjwa aliyekuja kumuona na kumtengenezea meno yake.

Gari hizi ni za zimamoto. Zinaonekana zimekuja kuzima moto ambao umetapakaa kila mahali. kuna watu waliosimama hapo nje kuepuka moto huo. Watu hawa wanafanya kazi yao kwa kuzima moto.

Mahali hapa panaonekana pamekuwa na mafuriko ya maji. Kuna wale watu wanaosaidia watu wakongwe kuvuka maji huu. Wengine wanashikana ili waweze kuvuka kwa usawa.

Gari hili ni la msaada kinasaidia hawa watu na chakula, kila mmoja amegawanya chakula chake na amesimama nacho ili waweze kupangwa kulingana na venye wamepewa.

Hapa kumekuwa na mporomoko wa nyumba , wana msalaba wa kwanza wanajaribu kuwasaidia watu walioporomokewa na kuangalia ni nini kilichobaki mzuri ili wapate kusaidia .

Hawa ni watu wenye huduma ya kwanza. Wanaonekana kuleta vifaa muhimu ya kutibu wagonjwa. Wanaharakisha ili yapate kusafirishwa na ndege.

Hawa ni watu wa msalaba mwekundu wanaosaidia watu tofauti. Kumetokea kuwa na janga la chakula na wameleta vyakula ili kuwasaidia watu wenye jamii hili ili waweze kupata mlo.

Eneo hili limefurikwa na maji kunaonekana kulikuwa na mvua zaidi ambayo yamejaza maji kwenye barabara afisa anajaribu kuangalia magari na kuwapitisha watu wanaopita barabarani.

Hawa ni watu wa msalaba mwekundu. Wanasaidia watu kutoka maeneo moja mpaka nyingine kutokana na tabianchi iliyofanyika na kuharibu mali yao.

Gari hili ni la ambulensi, ambalo linatumika na watu wa msalaba mwekundu, wanaoenda au kutoka kuchukua watu walioumia ili kuwapeleka hospitalini na kuwasaidia.

Hili ni gari la ambulensi. Lina udharura wake kwa kusaidia wagonjwa au watu walio katika hatari fulani. Linasaidia kuwakimbiza watu hospitalini.

Hili ni ndege inalofaa kusafirisha vitu kadha wa kadha kutoka Kwa watu wa msalaba mwekundu. Wanatayarisha ili ipate kuingizwa ndani ya ndege na kusaidia watu walio na mahitaji.

Watu hawa ni wa jamii fulani ambao wameletewa vyakula vya usaidizi kutoka kwenye serikali. Wanasaidiwa na chakula, mafuta na vifaa tofauti tofauti.

Watu hawa wanafanya usafi katika mazingira yao. Kila mmoja ana kijiko cha kuvuta takataka kando. Kuna wale ambao wanafagia mtaro na kutoa uchafu ili maji yaliyo kwenye mtaro yaweze kupita kwa urahisi.

Hii ni mazingira duni. Yamejaa taka katika maji. Kando yake kuna miti ambayo yamekufa, hayana hata majani na kule kando kuna yale ambayo yako afadhali - yana matawi kiasi.

Hili ni mazingira lililoharibiwa kwa tabia ya nchi. Tunaona kuna barafu, kuna vitu vimeanguka, vimeharibiwa na kufunikwa na hata nyumba pia inalegea.

Haya ni matunda na mboga tofautitofauti yamepangwa ili kusaidia afya zetu. Matunda yamepangwa na kukatwakatwa ili kutuonyesha vilivyo au visivyo nzuri.

Hapa tunaona vyakula tofauti na matunda. Kuna karoti, nyanya, machungwa, kunde, viazi, vitunguu vinavyouzwa vya kusaidia afya.

Pipa hili limejaa takataka mpaka juu. Mengine yanamwangika na hiyo si sawa kwa mazingira na afya ya mwananchi.

Watu hawa wametengenezewa mfereji ili kuwasaidia kupata maji. Mfereji huu unatoa maji masafi ya kunywa ili kuwasaidia kuendeleza afya yao vizuri.

Hili ni shamba kubwa la majani chai. Limeenezwa na kutengenezwa vizuri kwa kipimo. Tunapoangalia kando tunaona miti mirefu ambayo yamemea kando ili kuweza kukubalia kuweka kivuli na jua pia kuonekana.

Mkulima huyu, anajaribu kutoa magugu shambani mwake. Anatumia wilbaro, kuokota magugu yanayosumbua mimea yake kwa kuto nawiri. Ananyunyizia pia maji, ili mimea yaweze kustawi.

Hili ni hospitali kubwa. Chini yake, kumepakiwa ambulensi ambayo inaonekana imeleta mgonjwa. Imewekwa fensi, ili kuzuia watu wasikanyage nyasi.

Hili ni chumba cha tiba ya mwili. Tunaona kuna vitu vya mchezo za kuwafurahisha watoto wanapokuwa wanaongelelea maneno yao. Kuna taka la kuweka vizuizi vilivyotumika.

Kifaa hiki kinatumika hospitalini. Kinatumika na madaktari wanaofanya operesheni. Kinatumika kukata vidonda au kusaidia kufunga vidonda vilivyokatwa kwa njia kali.

Hili ni wadi la wagonjwa, kuna mama amejifungua ana mtoto hapo kando. Kuna muuguzi anayemwangalia mgonjwa kando yake, anampima presha kwa kutumia kifaa hiki maalum.

Haya ni matandiko ya hospitali, kabisa yanatumika kwenye wadi ambazo wanaolazwa wagonjwa hospitalini. Zimeletwa ili ziweze kusaidia watu walio hospitalini na wagonjwa tofauti.

Hili ni friji ndogo lililowekwa madawa tofauti. Kuna madawa ya chanjo, kuna masindano na kuna vipimo vilivyowekwa katika friji ili yasiharibike.

Hili ni maktaba la daktari. Kuna kitu cha kupimia watoto kilo. Kinaeleza mizani ya watoto. Liko juu ya meza ya daktari . Daktari mwenyewe pia ana satifiketi kadha wa kadha imebandikwa ukutani.

Hapa ni hospitalini ambapo tunamwona mgonjwa amevunjika mikono yake, muuguzaji anajaribu kumtengenezea vile atakavyokaa vizuri anapoendelea na matibabu yake.

Daktari huyu anamwangalia mgonjwa ili kujua ana shida gani. Amelala kwenye kitanda ili aweze kuangaliwa tumbo na mahali pengine panapomuuma.

Huyu ni nesi, ako katika ofisi yake. Anamwandikia mgonjwa ripoti yake ya ugonjwa wake. Kuna mashine tofauti yaliyodungiliwa katika ukuta.

Huyu ni daktari wa macho. Anajaribu kumwangalia mgonjwa. Jicho lake ni kama lina shida fulani. Anajaribu kuona shida liko wapi ili aweze kumsaidia.

Huu ni project wa hospitali ambao unataka kuleta umoja na kueleza zaidi kuhusu umuhimu wa utulivu wa kiakili na utulivu wa kipresha.

Mgonjwa huyu ana mahitaji muhimu. Amefungwa kumaanisha akili yake haiko timamu. Amefungwa ili asiweze kujihamu au kuhamu wenzake.

Hili ni dawa la paracetamol , kinasaidia kutoa au kutibu maumivu ya mwili. Inasaidia pia kwa kutibu tumbo. Dawa hili ni nzuri sana kiafya.

Hii ni aina ya dawa inayosaidia kupunguza maumivu mwilini. Imewekwa kwenye chupa maalum ambayo inawekwa kwa kuingiza drip ya maji kwenye mishipa.

Hili ni dawa ya Panadol Advance. Linasaidia kwa maumivu na pia linasaidia kutoa uchovu. Dawa hii maalum imetengenezwa na kupakiwa kwa njia inayovutia.

Mtoto huyu anapewa chanjo ya Polio. Polio hupeanwa kwa njia ya mdomo. Muuguzi anamshikilia mdomo ili asiweze kuyatema dawa haya, kunaonekana uepukaji.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari, mtoto na mamake. Mtoto huyu anapewa chanjo na daktari. Kunaonekana kuwa kuna ugonjwa ambao unaenea.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mgonjwa na muuguzaji. Anampima pressure mgonjwa. Kuna madaktari wengine walio ndani wanawaangalia wagonjwa wengine, wengine wakiwaandikia na kurejista.

Mtoto huyu anapewa chanjo na mwuguzi. Inaonekana kuwa kuna ugonjwa ambao unaenea au ameendea chanjo yake ya kila mwezi au kila wiki. Ameshikiliwa na mzazi wake ili aweze kupata chanjo hio.

Wauguzi hawa wanapaswa kumpa mtoto chanjo kunaonekana kuna ugonjwa ambao unaoenea ndio maana wamevaa mabarakoa yao ili kujizuia na wao pia wasipate magonjwa haya.

Huyu ni muuguzi ambaye anaingiza dawa kwenye sindano. Anaonekana anataka kumpa mtu au mtoto chanjo ya ugonjwa fulani ambao unaoenea, au ni chanjo tu ya kawaida kwa mtoto.

Mama huyu amejifungua ana angaliwa na Daktari katika hosptali ya Kenyatta Daktari anamguza mtoto wake na kumuonyesha jinsi anapaswa kumbeba mtoto wake.

Watu hawa wapo hospitalini wamekuja kupewa chanjo. Kuna yule anayewaandikisha majina. Wanawake na watoto wao wamekuja kuangaliwa. Inaonekana kuwa kuna ugonjwa ambao unaoenea.

Hili ni dawa la BCG.Dawa hili linadungwa watoto waliozaliwa. Ina saidia watoto na kuwazuia, kutokana na magonjwa kadha wa kadha ambayo wanaweza pata wanapoingia duniani.

Muuguzaji huyu anampa mtoto chanjo. Yawezakuwa chanjo ya polio ambayo imetokea. Mzazi wake amemshikilia ili asiwezi kumwaga au kumsumbua muuguzi.

Hili ni chanjo la BCG kwa sana hudungwa watoto walio zaliwa, walio na wiki mbili. Chanjo hili lina dungwa kwa watoto ili wasipate kupata magojwa tofauti.

Watoto hawa wadogo wako nyumbani wanasoma kitabu wakiangalia picha zilizochorwa na kujaribu kueleza na kuelewa yaliyoandikwa kitabuni.

Mtoto anapewa chanjo, ya ugonjwa fulani, unaoendelea nchini. Muuguzaji anamdunga mtoto huyu na amevaa barakoa ili kuzuia magonjwa yanayoenea.

Usafi ni kitu cha maana sana kwa maisha ya binadamu. Mtu huyu anaosha mikono yake ili aweze kuwa na afya njema na aweze kuendelea na shughuli yake. Maji yanatiririka kutoka kwenye mfereji.

Mkono wa huyu mtu unaonekana hana vidole kadhaa kutokana na mchezo aliokuwa akicheza. Vidole vyake vimechimbuka na vingine pia kukatika. Viko nusu.

Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wameumia. Wameletewa huduma ya kwanza ili iweze kuwaangilia mahali ambapo wameumia. Kuna wale wengine ambao wanaongea na kueleza shida zao.

Mguu hili lina maumivu, limeumizwa. Mwenye mguu hili ni kama alikuwa anacheza mchezo wa kandanda akaweza kuumia.

Hili ni mashine la mchezo linatumika katika jimu ili kufanya mazoezi kama kuunda vipuli na kujisaidia.

Mtoto ameenda kumuona daktari inaonekana alikuwa anacheza mchezo uwanjani akaumia au akadugwa mguuni mwake ndio daktari anajaribu kumwangilia ili aone shida iko wapi.

Hivi ni vifaa tofauti vya mchezo. Kuna yale yanayovaliwa kichwani, magotini ili kuzuilia mtu kwa kutoumia kama uendeshaji wa baiskeli inamzuia mtu asiweze kuumia.

Mmea huu ni mmea muhimu. Umepandwa kusaidia na dawa. Matawi yake yanapaswa kuchemshwa. Yanaonekana kuwa yamepangana na mengine pia yanakauka.

Mti huu umemea matunda, matunda haya yanasaidia kwa kutengeneza madawa ya kijamii. Yamemea na kufurahisha ili yaweze kutibu magonjwa tofauti.

Huu ni mmea wa ndizi ,Umemea na ukazaa mandizi , imepandwa katika shamba ili iweze, kukomaa na kusaidia watu kwa lishe bora.

Huu ni mmea unaonekana una miba. Mmea huu hutumika kutengeneza madawa tofauti ya kutibu magonjwa. Yamemea maua na yamemea pia matawi yanayosaidia mtu kiafya.

Huu ni mti wa mpera umemea ili kusaidia na kivuli katika boma hili. Kuna miti na kuni ambayo yamewekwa kando na chini ya mti ili kusaidia kwa kupika.

Haya ni mimea na maua yanayotumika kutengenezea dawa maalum ya kutibu ugonjwa fulani. Yamemea katika mazingira mazuri na yamenawiri kwa njia nzuri.